Jukwaa la udemi linaonekana kupitia kioo cha kuguza kwenye simu likitoa masomo ya kimataifa kwa njia ya video, vifaa vya ziada na shughuli mbalimbali. Inapatikana kwa IOS, android na tovuti. Hutoa maarifa ya biashara, muundo, uboreshaji binafsi na programu.

Taswira inaonyesha mbinu tatu maarufu za kujifunza kidijitali. Kujifunza binafsi huwezesha mwanafunzi kusonga kwa mwendo wake akifurahia uhuru kamili. Mafunzo ya moja kwa moja mtandaoni huruhusu mijadala ya papo kwa hapo na mwalimu.

Mwanafunzi ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato kwa kuangalia video ya kielimu. Pembeni mna: vitabu, daftari, kalamu na darubini ndogo, vyote vikionyesha jitihada, mbinu mseto na mabadiliko ya kidijitali yanayoboresha uzoefu wa kujifunza kutoka nyumbani.

Majukwaa ya kidijitali na e kujifunza huwezesha elimu kwa umbali kupitia zana mbali mbali za mtandaoni. Hutoa nafasi ya ratiba rahisi, upatikanaji wa maarifa popote kutumia vifaa tofauti. Mfumo wa kusimamizi wa masomo huratibu kozi , kufuatilia maendeleo, kuruhusu mijadala kwa njia ya video na gumzo.

Elimu ya kielektroniki hutumia teknolojia za kidijitali kuwasilisha maarifa kwa umbali. Inawawezesha wanafunzi kupata nyenzo kupitia vifaa vya kielektroniki popote, wakati wowote. Mfumo huu hujumuisha kozi sana za mitihani na maudhui mengine tofauti, yote yakiwa ndani ya mazingira ya kidijitali yanayorahisisha kujifunza bila kikomo cha nafasi wala muda.

Hii inaoyesha mkono ukiguza kiolesura cha kidijitali, katikati kikiwa na ishara ya kichwa chenye gia ikiashiria maarifa. Pembeni kuna alama za video, nyaraka, vitabu zikibainisha elimu kwa njia ya mtandao. Mandhari hii inawakilisha mafunzo ya kidijitali, mafanikio ya kiteknolojia katika kukuza ujuzi kupitia majukwaa ya mtandaoni.

Mafunzo kwa njia ya mtandao kuendeshwa kupitia majukwaa ya kidigitali yakirahisisha upatikanaji wa masomo popote , muda wowote. Mbinu hii ya kisasa hutumia vifaa vya kielektroniki kama simu, charger , kompyuta na teknolojia tambuzi kuwasilisha maarifa.

Majukwaa ya kidijitali na hii kufundisha ni mifumo mtandaoni iliyoundwa kusaidia elimu na mafunzo kwa mbali. Hutoa mazingira ya mtandaoni ambapo wanafunzi wanapata maudhui ya masomo ,kushiriki mijadala, kutimiza kazi na kuwasiliana na walimu pamoja na wenzao.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta mpakato kuwasiliana kupitia programu ya mawasiliano wa video ikionyesha mazingira ya kidijitali yanayowezesha mafunzo kwa njia ya mtandao. Washiriki kadhaa wanaonekana skrini moja wakishirikiana kwa wakati mmoja bila kuwa eneo moja. Teknolojia hii huwezesha mikutano, madarasa na warsha kutekelezwa mbali na darasa la kawaida.

Majukwaa ya kidijiatali na E-kujifunzia, ni mifumo ya mtandaoni inayowezesha elimu kwa njia ya mbali, kama inavyoonekana kupitia mwanafunzi akishiriki darasa kwa kutumia kompyuta mpakato. Zinaongeza fursa, utofauti wa masomo na urahisi wa kufikiria maarifa kwa muda unaoendana na ratiba ya mtu binafsi.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha mkono ukishika simu ukizungukwa na kofia ya mahafali, mkoba wa kazi pamoja na kitabu wazi kuashiria masomo kwa njia ta mtandao. Taswira hii ya kipekee hutumika sana kutangaza programu za kujifunza, tofauti za elimu na programu tumizi za kidijitali.

Amri ya ARPA huonyesha jedwali la ARP kupitia dirisha la command prompt kwenye windows . Kielelezo kinaorodhesha anwani za IP pamoja na anwani halisi za vifaa ilivyo kwenye mtandao wa karibu.

Mazingira haya ya kidijitali yanaonyesha jukwaa la masomo mtandaoni lenye alama ya AI likiashiria matumizi ya akili bandia kuboresha elimu. Taarifa huwasilishwa kwa njia ya video maandishi, majaribio na mazoezi shirikishi. Zana za mawasiliano mijadala na mitandao urahisisha ushirikiano wa kimtandao.

Tazama picha ya tarakailishi pembeni ya vitabu vilivyopangwa kwa ustadi ikiakisi mazingira ya maktaba au chumba maalum cha kujifunzia. Mandhari hii huonyesha mchanganyiko wa maarifa ya kidijitali na vyanzo vya kali yakikuuza tafiti, mawasiliano pamoja na usomaji wa kina. Rafu zilizofifia nyuma hutoa hisia ya utulivu zenye kuvutia aina ya akili kuchunguza, kuandika na kuchambua kwa makini.

Mtu huyu anatumia kifaa cha kidijitali kompyuta ya vidonge kujifunza kupitia jukwaa la mtandaoni, jukwaa hili hutoa kozi, masomo ya mwingiliano na vifaa vya kuona kama video na majaribio. Kupitia teknolojia hii mtu anapata fursa ya kujifunza kwa muda na mahali popote akifata maendeleo yake kwa urahisi.

Elimu mtandaoni maarufu kama elearning ni mbinu ya kisasa inayowezesha wanafunzi kupata masomo, mihadhara na nyenzo mbalimbali kwa kutumia majukwaa ya kidijitali. Njia hii huruhusu urahisi wa muda kupunguza gharama na kuchangamana kwa masomo na kazi bila kuhitaji kuhudhuria darasani moja kwa moja. Kinachohitajika ni kifaa umeme na internet pekee.

Mkutano huu wa mtandaoni unaunganisha washiriki kupitia video na sauti, ukirahisisha mawasiliano ya moja kwa moja bila kujali umbali. Washiriki uweza kushirikiana kwa kutumia skrini, hati na gumzo la moja kwa moja. Teknolojia hii huwezesha usimamizi bora wa kikao, ushiriki wa mbali na ufunifu kupitia vifaa mbalimbali vyenye mtandao , hivyo kuimarisha ufanisi na kuelewana kwa urahisi.

Majukwaa ya kidigitali na e-kujifunza ni mfumo wa mtandaoni unaowezesha elimu na ukuzaji wa maarifa kwa kupitia njia za kisasa. Mfumo wa usimiwa wa masomo huratibu ngzi kufuatilia maendeleo na kuwezesha mafunzo ya mchana.

Mabadiliko ya kidijitali yanawakilisha mageuzi ya kina katika taratibu za biashara, mienendo ya kitamaduni na uboreshaji wa huduma kwa wateja. Teknolojia kama AI, bots na huduma za wingu zinaunganishwa kubadilisha mbinu za zamani. Mashirika yanayovumbua mifumo mipya kuimarisha muungano wa kidijitali na kukuza utamaduni wa ubunifu, mabadiliko ya kimpakati na ufanisi wa kisasa.

Wakiwa maktaba tulivu, vijana wawili wanashirikiana kupitia kifaa cha elektroniki wakitumia maarifa ya kisasa kusoma. Kompyuta mpakato inawakilisha zana kuu ya kuwaunganisha wanafunzi na majukwaa ya kidijitali kama darasa pepe, maktaba mtandaoni na uhifadhi data za utafiti.

Majukwaa ya kidigitali na e-kujifunza yanahusisha vifaa mbali mbali vya mtandaoni vinavyowezesha elimu kwa urahisi na kubadilika. Posti zilizopangwa kwa darasa pepe maktaba za kielimu na vipengele vya kushirikiana huimarisha ushirikiano kati ya walimu na wanafunzi.

Elimu mtandaoni huleta mabadiliko kupitia vifaa vya kisasa kama tarakilishi na simu. Vitago vinawakilisha maarifa ya kale yakikutana na teknolojia mpya. Wote wanaonekana wakishiriki wakitazama video na kujifunza bila kikomo cha mahali.

Elimu ya kielectroniki hutumika teknolojia ya habari kufanikisha upatikanaji wa maarifa ya mtandao. Majukwaa haya huruhusu wanafunzi kujifunza kupitia video, masomo za mawasiliano muda wowote mahali popote. Huwapa watu binafsi na taasisi fursa ya kujiendeleza kwa ubunifu kwa kazi wanayoitaka. Mfumo huu wa kisasa unabadilisha mwelekeo wa jadi wa ufundishaji.

Mschana mdogo anaonekana akitumia kompyuta; kifaa muhimu katika kupata maarifa kupitia mifumo ya kisasa ya kidijitali. Majukwaa ya mtandaoni hutoa maudhui ya kielimu, vipi majaribio na mafunzo shirikishi. Huduma hizi huruhusu kujifunza kwa kasi binafsi au kwa mwalimu. Faida ni upatikanaji rahisi, mbinu shirikishi na somo nyingi kwa wakati wowote, mahali popote.

Machukwaa ya kidijitali na e-learning ni mifumo ya mtandaoni inayowezesha e-learning na ukuzaji wa ujuzi kupitia njia za kiteknolojia. Yanajumuisha masomo ya video, mazoezi shirikishi na mijadala ya darasani. Tathmini za maendeleo pamoja na ufikiri hufanyika bila mipaka ya mahali au muda.

Mwanamke anavaa kifaa cha kisasa cha kuona mazingira ya kidijitali ya 3D kwa kutumia teknolojia ya virtual reality . Kifaa hiki kina skrini zenye ubora wa hali ya juu, vipokea sauti vya kisasa, vihisimwendo na mfumo wa ufuatiliaji. Teknolojia hii hutumika katika michezo, burudani, elimu, mafunzo ya kitaalamu na tasnia mbalimbali kama magari na biashara. Vifaa vya zaidi kama mikanda yenye betri huongeza muda wa matumizi.

Hii inaonyesha watu wakishiriki katika shughuli za elimu kidigitali wakitumia kompyuta mpakato wakiwa mahali pa kujifunza kwa pamoja. Alama ya kofia ya kuhitimu inaashiria mafanikio ya masomo ya mtandaoni. Majukwaa haya hurahisisha mafunzo kwa kutumia teknolojia, yakitoa kosi mbalimbali zikiwemo shahada kamili na mafunzo ya ujuzi maalum. Vifaa vya darasa pepe huruhusu mawasiliano kati ya wanafunzi na walimu huku mfumo huu ukiwapa wanafunzi uhuru waamue.

Elimu kidijitali huwezesha maarifa kupitia vifaa vya kielektroniki, majukwaa mtandaoni na zana shirikishi. Hutoa fursa zisizo na mipaka na kujifunza kwa njia rahisi jumuishi na yenye ubunifu. Ikikuza ujuzi na kiteknolojia na kufungua milango kwa jamii duniani kote.

Chumba kimepambwa kwa kitanda, dawati pamoja na kiti kikionekana kama sehemu ya makaazi ya wanafunzi. Mandhari safi, salama na tulivu hutoa nafasi nzuri ya kusomea au kupumzika. Gharamu nafuu, mipango rahisi ya malazi na uwepo wa huduma za pamoja kama jiko na bafu huimarisha urahisi.

Maabara ya kisasa yenye vifaa vya hali ya juu inaonekana katika picha hii ikiwa ndani ya taasisi ya elimu. Kila kituo kina sinki , kabati na nafasi ya majaribio. Rangi ya samawati pamoja na meza za mwangaza hutoa mwonekano maridai.

Chumba hiki kiko Kweza bed and breakfast Ngara jiji la Nairobi. Mandhari ya kiafrika huvutia wageni kwa mwonekano wa kipekee. Eneo hili hurahisisha usafiri kuelekea maeneo ya biashara, burudani na ununuzi. Wageni hufurahia bafu moto, runinga, mtandao wa kasi, huduma za usafi pamoja na usafiri wa uwanja wa ndege.

Maabara hii ya kisasa ina meza ndefu za kazi zenye nafasi ya kutosha ya majaribio, viti maalum vya kukalia, sinki zilizounganishwa kwa kila sehemu, sehemu za kuhifadhia vifaa na nyuso sugu kwa kemikali ikiashiria mazingira bora ya elimu ya vitendo na uvumbuzi wa kisayansi.

Maabara hii ya kisasa ina mazingira yanayofaa kwa tafiti, majaribio na maonyesho ya sayansi. Vituo vingi vya kazi vyenye bomba, sinki na nafasi kubwa hutoa urahisi kwa wanafunzi au watafiti. Mpangilio unaruhusu kazi binafsi au ya pamoja huku mwanga asilia ukiongeza ufanisi.

Kwetu Jogoo Road kuonyesha makazi bora kwa wanafunzi yakijumuisha maeneo tulivu ya kusomea intaneti ya kasi isiyokatika, upatikanaji wa kosi mtandaoni bure, umbali mifupi kutoka vyuo vikuu mashuhuri, mazingira yanayowezesha kujifunza, kuishi kwa amani na kujenga mahusiano ya kijamii katika vyumba vilivyowekwa vifaa, umeme pamoja na maji bila usumbufu.

Hii inaonesha bwawa la kuogelea katika shule la Loretto Convent Valley Road likitumika na wanafunzi kwa ajili ya mazoezi ya michezo na elimu ya mwili.. Mazingira haya hutoa fursa nzuri ya kujifunza kwa utulivu huku vyombo vya shule vikisaidia kukuza maendeleo ya kina, ikijumuisha taaluma pamoja na afya bora.

Mandhari inaonyesha tukio maalum katika chuo cha United States International University Africa, kilichoko Nairobi. Mabango yenye maandishi Justo Africa yanaashiria uwepo wa hafla rasmi. USIU Africa inatambulika kimataifa kuwa tofauti kwa wanafunzi wake, pamoja na ithibati kutoka mashirika ya elimu nchini Kenya na Marekani.

Maktaba ya kisasa inaonyesha usanifu wa kipekee wenye ngazi ya mviringo na nguzo yenye mfano wa katikati ikiunganisha ghorofa mbalimbali. Rafu zimepangwa kwa vitabu vya aina tofauti. Maeneo maalum yanawapa wanafunzi nafasi ya kusoma kwa utulivu. Mandhari hii huwavutia wanafunzi, huwasha fikra na kuhimiza ushirikiano wa kielimu katika mazingira ya kuvutia.

Darasani ndani ya chuo kikuu cha Kimataifa cha Marekani Africa, mwalimu anaelezea kwa umakini huku wanafunzi wakiwa makini. Taasisi hii binafsi nchini Kenya hujivunia mazingira ya tamaduni mbalimbali, elimu ya viwango vya juu pamoja na idhibati kutoka CUE na WASK.

Hostel ya Mawingu Ladies ina mazingira bora ya kielimu, chumba maalum cha kusomea, eneo la kufulia, usafi wa kiwango cha juu, ulinzi saa ishirini na nne, mtandao wa bure wa WiFi, chakula cha asubuhi na jioni siku za kazi, milo kamili wikendi na siku kuu, pamoja na ukaribu na vyuo vikuu vya UoN, GUK na KU Parklands.

Ngara Youth Hostel maarufu pia kama Nairobi International Youth Hostel ipo Kipande Road karibu na katikati ya jiji la Nairobi. Hutoa malazi ya aina mbalimbali kama vyumba vya mtu mmoja, viwili na mabweni ya pamoja. Huduma kama maktaba, mkahawa, intaneti, duka na eneo la mikutano na usafi zinapatikana. Mazingira ni salama, rafiki na yanafaa kwa wasafiri wanaotembelea mji.

Nyumba hiki kinaonyesha kitanda cha ghorofa suluhisho bora kwa nafasi ndogo. Muundo huu huwezesha watu wawili kulala bila Kutumia eneo kubwa. Kawaida kuna ngazi usio wa usalama na wakati mwingine hifadhi au dawati.

Ukumbi umejaa wanafunzi, wasomi na wageni, wote wakisikiliza kwa makini mijadala ya kiuchumi au hotuba ya kitaifa. Shughuli inafanyika katika chuo kikuu cha Nairobi likihusisha vipindi vya maarifa, hoja za wataalamu na mijadala ya kitaifa. Huenda ni mdahalo wa tatu wa uchumi Novemba tarehe tano mwaka wa elfu mbili ishirini na nne au muhadhara wa wenye kiti wa IBCC .

Miundombinu ya elimu hujumuisha majengo, vifaa na huduma mbalimbali vinavyowezesha mchakato wa kujifunza kuanzia madarasa, maktaba na maabara hadi kumbi za michezo, ofisi za utawala, mabweni, kliniki na vyumba vya sanaa.

Darasa hili linaonyesha mazingira ya shule ya msingi nchini Kenya, likiwa na viti na meza za mbao, na ramani ya Afrika ukutani. Mandhari tulivu huashiria muda wa mapumziko au kipindi pasipo wanafunzi.

Maktaba hii ya shule ina vitabu vingi vilivyopangwa kwa ustadi ikionyesha mazingira ya kusomea yaliyo bora. Juu ya rafu kuna picha iliyowekwa ndani ya frame labda kutoka hafla ya kielimu pamoja na vitabu vya kipekee kama Obamas na They Sing. Mpangilio huu unaadhishira jitihada za taasisi kama knowledge empowering youth libraries kuboresha upatikanaji wa maarifa shuleni.

Darasa lisilo na wanafunzi katika shule ya msingi Moi Avenue Nairobi linaashiria hali ya taharuki iliyotanda July , tarehe mbili mwaka elfu mbili ishirini na nne. Ghasia za kupinga mswada wa fedha zilikatiza masomo kitaifa. Wazazi walizuia watoto kwenda shuleni kwa hofu ya usalama.

Maktaba ya chuo kikuu cha Nairobi inaakisi mazingira tulivu ya usomaji maarufu kwa historia yake kama taasisi ya kwanza ya elimu ya juu nchini. Hutoa kosi mbali mbali ikijumuisha sayansi, teknolojia, sanaa na jamii . Utafiti wake unaheshimiwa kwa mchango wake katika maendeleo ya kikanda.

...likiwa linaendelea ndani ya ukumbi wa USIU Africa chuo kikuu binafsi kilichoko pene chenye idhibati kutoka mashirika ya elimu ya juu ya Marekani na Kenya wanunuliaji wakiwa wanafunzi na waadhiri wanashiriki shughuli ya kitaaluma au kijamii.

Mbele ya jengo kuu la chuo kikuu cha KCA. Picha inaonyesha lango la kuingilia taasisi hii mashuhuri nchini Kenya. Ilianzishwa mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa na ACPAK kwa lengo la kuboresha elimu wa uhasinibu na usimamizi wa fedha. Imeidhinishwa na CUE pia na wanachama wa ACU. Ina matawi Nairobi, Kitengela na Kisumu. Lengo lake kuu ni kukuza ubunifu, ushindani wa kimataifa na kutoa wahitimu wenye ujuzi unaohitajika.

Hii inaonyesha msichana akiwa maabara akifanya jaribio la kisayansi kwa kutumia vifaa kama vile beseni, bomba la majaribio na darubini akiwa amevaa koti maalum na miwani ya kinga. Anajifunza kwa vitendo, masomo ya kemia au bayolojia. Njia hii huhochea ufahamu wa udadisi na kuendeleza stadium muhimu kupitia elimu shirikishi katika shule za sekondari.

Hii inaonyesha kundi la vijana wa umri unaokaribiana na ule wa wanafunzi wa shule ya upili. Ingawa hakuna uthibitisho wa moja kwa moja kwa uso hadhi yao kielimu, mwonekano wao unadokeza uwezekano mkubwa wa kuhusika na hatua iliyo masomo.

Wanafunzi wamevalia sare rasmi wakikaa kwa mpangilio maalum ndani ya ukumbi unaoashiria mazingira ya kielimu. Viti vimepangwa kwa nidhamu huku baadhi wakiwa wameinamisha nyuso zao au miko ikiwa imeunganishwa dalili ya kutafakari aua sala. Mandhari inaonyesha utulivu ikibeba hali ya heshima na ukimya. Tukio linaonekana kutokea katika taasisi ya elimu nchini Kenya pengine shule ya sekondari au chuo kikuu.

Elimu maalum huwalenga wanafunzi wenye changamoto mbalimbali kwa kutumia mbinu tofauti zinazokidhi mahitaji binafsi. Walimu hubadilisha mbinu za kufundisha wakitumia vifaa maalum kama maandishi ya nukta nundu kwa wasioona, lugha rahisi kwa wenye matatizo ya uelewa na mazingira rafiki yanachochea kujitegemea, usawa wa fursa na mafanikio ya kitaaluma.

Hii inaonyesha kundi tofauti la watoto wadogo katika mazingira ya elimu ya awali likijumuisha mtoto mwenye dalili za downsyndrome . Mandhari haya yanaashiria ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali ya maendeleo. Elimu jumuishi huhimiza ushirikishwaji wa kila mtoto darasani, huku msaada maalum ukiweko kulingana na uwezo.

Huduma maalum kwa wanafunzi wenye mahitaji ya kielimu haro Kiingereza hujumuisha usaidzi wa kipekee kwa watoto na vijana adi umri wa miaka ishrini na tano, tibu maalum za usaidizi utoa msaada kwa matatizo kama usumbufu wa kujifunza ,matatizo ya mawsiliano na changamoto za kiafya.

Shirika la Parkings International zinaendeza juhudi madhubuti kubadilisha elimu kwenye watoto wenye changamoto za kuona na ulemavu wa aina nyingi. Kupitia ushirikiano na familia, taasisi, jamii na serikali, wanajenga mazingira bora ya kujifunza.

Mwanafunzi mwenye changamoto ya kuona anaonekana darasani akitumia maandishi ya nukta nundu kusoma. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi inayowezesha usawa kujitengemea na fursa kwa wote. Taasisi mbalimbali hutoa msaada mahususi kusaidia wanafunzi wenye ulemavu wa macho kupitia mbinu maalum za ujifunzaji.

Hii inaonyesha mtu mwenye ugonjwa wa adam akishiriki shughuli ya kupika pamoja na mwenzake, ishara ya mfunzo ya ujuzi wa maisha. Elimu maalum huandaa mazingira jumuishi, hutoa msaada maalum na kukuza ushirikiano unaolenga kujitegemea, kujiamini na kushiriki kikamilifu katika maisha ya kila siku.

Hii inaonyesha mazingira ya elimu maalum ambapo mwalimu anamsaidia mwanafunzi mwenye changamoto za kiakili labda mwenye ugojwa wa downy. Mafunzo haya huzingatia mbinu za kibinafsi, msaada wa kitaalamu kama ushauri, tiba ya hotuba au kazi na ujumuishaji wa kijamii darasani.

Hii inaonesha mazingira ya elimu maalum yakilenga mazoezi ya mawasiliano. Mtoto msichana anasaidiwa kutumia kipaza sauti pamoja na programu ya kompyuta iitwayo Doctor Speech . Teknolojia hii husaidia kufuatilia matamshi, kuboresha lafudhi na kuimarisha uwezo wa kuzungumza kwa wanafunzi wenye changamoto za lugha au mawasiliano.

Watoto wachanga wanaonekana wakishiriki kwenye shughuli ya kielimu wakitumia vifaa vya kujifunzia kwa ushirikiano. Mazingira yanaakisi mbinu jumuishi zinazowezesha wanafunzi wa uwezo tofauti kujifunza pamoja. Huduma maalum hutolewa kupitia mipango iliyolengwa hususan kwa watoto wenye changamoto za kimaendeleo. Kipindi hiki cha awamu ni muhimu kwa ukuaji Bora na usaidizi wa mapema unayoleta matokeo.

Mtoto mwenye kifaa cha uskivu anaonekana akishiriki shughuli ya kisanii katika mazingira yanayodokeza elimu maalum. Mazingira haya hutoa msaada maalum kwa wanafunzi wenye changamoto tofauti za kimaendeleo, kimwili au kihisia.

Mwalimu mmarekani mweusi na msichana mdogo wa shule ya msingi wanaonekana wakizungumza kwa kutumia ishara za mikono wakionyesha mawasiliano maalum kwa wenye ulemavu wa kusikia. Mazingira hayo yanaonyesha elimu jumuishi ambapo mbinu tofauti hutumika kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto mbalimbali.

Hii inaonyesha mtu akitumia tarakilishi, kifaa muhimu katika elimu maal kwa kuwezesha teknolojia saidizi na zana dijitali za kujifunzia. Vifaa maalum huimarisha mawasiliano, hutoa ufikiaji wa taarifa kwa wanafunzi wenye changamoto mbalimbali. Husaidia mipango bunifu ya kujifunza inayolingana na mahitaji ya kila mmoja.

Mtoto anaonekana akiendesha kompyuta kwa kutumia mguu, ishara ya matumizi ya teknolojia jumuishi. Vifaa maalum vinarahisisha mawasiliano, kukuza uelewa na kufunza vizingiti vya kielimu. ICT huwezesha usawa, hujenga uwezo wa kipekee na hutoa fursa sawia kwa wanafunzi wenye changamoto mbalimbali katika mazingira ya kisasa ya kujifunza.

Elimu maalum huhakikisha wanafunzi wenye changamoto wanapata fursa kamili ya kujifunza kupitia mbinu tofauti mazingira, rafiki na msaada binafsi. Mafunzo haya hujumisha huduma kama tiba ya usemi, usaidizi wa teknolojia, ushauri nasaha na mipango maalum ya maendeleo ya mwanafunzi kwa malengo mahususi.

Elimu maalum huwapa wanafunzi waioona nafasi sawa kupitia mbinu maalum. Vifaa vya kusaidia kama mashine ya braili na teknoloji bunifu. Mwalimu mahiri hutoa mafunzo ya usomaji braili, uwelekazaji wa mwendo na mbinu za maisha. Mitaala hubadilishwa kuwarahisisha kuelewa huku mipango binafsi ikibuniwa kulinagana na mahitaji/

Mtoto anayeonekana akiziba masikio huenda anakumbwa na changamoto za hisia, ishara inayoweza kuhitaji elimu maalum. Elimu hii hujumuisha mbinu binafsi, mipango ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na mazingira tulivu kusaidia wanafunzi walio na hali kama usunji.

Mtoto mwenye changamoto ya kuona anajifunza kusoma kupitia mfumo wa breli akisaidiwa kwa makini na mtu mzima, huenda ni mzazi au mwalimu. Doti zilizoinuka huwezesha usomaji kwa mtu husika, zikichangia maendeleo ya maarifa.

Elimu maalum huwasaidia wanafunzi wenye changamoto za kipekee kupitia mpango binafsi, mbinu maalum na mazingira jumuishi. Kupitia msaada wa walimu, raslimali za kipekee na mafunzo ya ustadi, wanafunzi wanapata nafasi ya kustawi kijamii na kielimu wakihimizwa kufikia uwezo wao kamili kwa njia bora.

Mifumo ya kidijitali ya kujifunzia huwezesha mafunzo kupitia teknolojia mtandaoni ikitoa mihadhara, majukumu na nyenzo kwa urahisi. Inajumuisha zana kama vile mitihani ya papo kwa papo, midahalo ya darasani na madarasa pepe.

Mtu mmoja anaonekana kushiriki kwenye mpango maalum wa mafunzo au elimu jumuishi akiwa na changamoto ya down syndrome . Mazingira haya yanasisitiza msaada binafsi, programu maalum, ujumuishaji wa kijamii na mafunzo ya stadi za maisha.

Hii inaonyesha mazingira jumuishi ye elimu ambapo watoto wenye ulemavu kama mtoto mwenye Down's Syndrome wanashiriki kusoma pamoja na wenzao. Mbwa wa tiba anaonekana akitoa msaada wa kihisia kuimarisha ustawi na uhusiano wa kijamii. Mwalimu anashirikiana na wanafunzi kwa njia mbalimbali kwa kutumia mbinu zinazokidhi mahitaji tofauti ya ujifunzaji kuonyesha mshikamano.

Mwanafunzi mwenye changamoto za kipekee akiwa pamoja na mlezi wake. Anaonyesha ushirikiano wa kipekee katika somo la ubunifu kwa kutumia ubao wa kuchorea. Mbinu za kielimu kama tiba ya muziki huchochea ya mawasiliano, kukuza uwezo wa kijamii na kusaidia udhibiti wa hisia.

Hii inaonyesha darasa lenye ujumuishaji ambapo wanafunzi wenye ulemavu hushiriki shughuli za kielimu pamoja na wenzao bila upendeleo. Mazingira haya yanawasilisha usawa, staha na usaidizi maalum ikizingatia sheria za kimataifa zinazolinda haki za kila mtoto kupata elimu bora. Mwanafunzi mwenye kiti cha magurudumu anaonekana akishirikiana kikamilifu na watoto wengine, ishara ya maono jumuishi.

Darasa linaonyesha walimu wenye bidii wakishirikiana na wanafunzi wachanga katika shuguli maalum ikiwa na mazingira maalum ikiwa mazingira jumuishi inayozingatia utofauti wa kielimu. Elimu maalum huwasaidia wanafunzi wenye changamoto mbalimbali kupitia mbinu binafsi, huduma maalum kama tiba ya lugha, ushauri na hasaa marekebisho ya taalam na usaidizi wa kijamii ili kuwajengea uwezo wa kustawi kielimu na kihisia.

Elimu maalum uhusisha usaidizi binafsi kwa wanafunzi wenye changamoto za kiakili, kimwili au kitabia. Mazingira shirikishi huwezesha watoto kushiriki shughuli zenye kufunga fikra mfano wa kupanga vibonzo. Mikakati kama vielelezo mbinu rahisi mbalimbali na maelekezo tofauti hutumika kukuza stadi ikitegemea na ushirikishwaji wa juu wa kijamii.

Kijana kiziwi anayeonekana akijifunza kwa kutumia ishara kupitia kompyuta anaonyesha umuhimu wa mbinu maalum katika elimu jumuishe. Teknolojia, lugha ya alama na mwalimu musaidizi vinasaidia kuelewa masomo kwa urahisi. Mazingira haya yanawezesha upatikanaji wa maarifa bila vikwazo vya kusikia.

Mtoto anaonekana akipokea msaada maalum katika mazingira ya kielimu au ya kitabibu, likilenga kukuza uelewa binafsi. Elimu jumuishi hujikita kwenye mipango ya kipekee inayobuniwa kwa kushirikisha wazazi na wanafunzi ikijumuisha huduma za kisaikolojia, mafunzo ya stadi na mwongozo wa maisha ya baadae. Lengo kuu ni kukuza ustawi wa kihisia, kijamii na kiakademia kwa njia ya mafundisho ya kipekee.

Hii inaonyesha mawasiliano ya ishara kati ya mtu mzima na mtoto wakitumia lugha ya kuona kusaidia wanafuzi wenye matatizo ya kuskia. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa elimu jumuishi ambapo walimu maalum hutoa mwongozo na kuelewa kwa watoto wenye changamoto za usikivu wakirahisisha usikivu wa maarifa na ustawi wa kijamii.

Elimu maalum hujumuisha mbinu za kipekee zinazolenga kuwainua wanafunzi wenye changamoto za kimwili au kiakili. Mtoto mwenye miguu ya bandia huwezeshwa kupitia tiba ya viungo, vifaa maalum vya kujifunza na mipango binafsi ya masomo. Mazingira jumuishi yanachochea ushirikiano, ukuaji na usawa kwa kila mwanafunzi.